Sofa la kisasa likiwa limepangwa vizuri katika eneo la wazi la biashara pembeni kuna sofa nyingine zilizopangwa pia zikiwa tayari kuonyeshwa kwa wateja wanao tafuta samani za kisasa kwa matumizi ya nyumbani.

Sofa la kisasa limewekwa nje ya duka la samani, likiwa limepambwa vizuri kuonyesha muundo na ubora wake. Samani hizi ni sehemu ya bidhaa zinazouzwa na wafanyabiashara wa eneo hili, wakilenga wateja wanaohitaji samani za nyumbani zenye mvuto.

Wamama wa chuuzi wapo sokoni wakiuza bidhaa mbalimbali za mbogamboga kwenye makasha Kuna nyanya nyingi zilizoiva kwa wingi , vitunguu na pamoja na mboga nyingine safi . Mazingira haya yanaonesha shunguli za kila siku za biashara katika soko la waza.

Mabegi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mabaa ya chuma ndani ya duka la bidhaa, pembeni kuna mavazi yaliyoning'inizwa yote yakiwa ndani ya jengo la biashara linalohudumia wateja mbalimbali katika kituo hiki cha ununuzi.

Mtu mmoja akiwa ndani ya duka kubwa, mtu huyo ana kikapu chekundu cha ununuzi na amesimama mbele ya sehemu iliyojaa chupa za vinywaji akionekana kuchagua kile anachotaka kununua.